Mwanamke aliyevaa barakoa na gozi za kitamaduni ameketi akimwendea mtu mwingine. Mtu huyo mwingine akiwa amevalia fulana ya blue na barakoa anampa mwanamke huyo vitu vinavyoonekana kama hati na vifaa. Watu wawili wako katika mazingira yanayoonekana kuwa ya nje labda kwenye mkusanyiko wa kutoa dharura.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevaa sare zao wamekusanyika karibu na troli ya matibabu. Moja wao anashikilia dripo ya dawa akionyesha mchakato wa kutoa au kuondoa matibabu. Ndoo za toroli zimefunguliwa zikifichua vifaa mbalimbali vya matibabu kuashiria mazingira ya hospitali au zahanati.

Wahudumu watatu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya kijani, kofia za upasuaji na barakoa. Wanasukuma mgonjwa aliyefunikwa shuka jeupe kwenye tandiko la gurudumu. Wote wanaonekana wakiwa makini shughuli wanayofanya wakihakikisha usafirishaji usalama wa mgonjwa.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na glavu nyeupe akimpa sidano mtu mwingine kwenye bega, mtu anayepatiwa huduma amevalia nguo za kitamaduni na pia amevaa barakoa, akionyesha tahadhari za kiafya. Tukio hili inaashiria utoaji chanjo au matibabu ya kimatibabu kwa jamii.

Gari Maalum ya dhihiriki ya rununu yenye jina beyond Zero mobile Clinic amesimama chini ya mti Mkubwa watu kadhaa wamejipanga foleni mbele ya gari hilo wakisubiri huduma za afya hii inaashiria juhudi za kufikisha huduma muhimu kwa Jamii zinazohitaji.

Mwanaume aliyevaa barakoa anampa mwanamke na mtoto wake kifaa au chuba katika eneo la kame, eneo hili linaonekana kuwa kame na nyumba za kithamaduni inaonekana kwa umbali. Uhuru huu unaonekana kuwa katika mazingira ya jangwa au nusu jangwa labda wakipokea msaada.

Mtaalamu ambaye amevaa barakoa na glovu ana chunguza kinywa cha mgonjwa ambaye amelala chini kwenye kiti maalum huku mtaalanu vifaa vinavyo angazia kinywa cha mgonjwa inacho saidia katika uchunguzi.

Vinywa viwili vinaonyeshwa kwa kulinganishwa, kikiwa na meno kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye madoa na yaliyopoteza rangi yake ya asili. Sehemu ya chini inaonyesha meno yaliyo hali yakiwa yamesafishwa na kung'aa, yakionekana meupe na safi zaidi.

Mkono uliovalia glavu ya bluu unashika kifaa chenye ncha kali ya manjano juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha bluu. Vifaa vingine vya upasuaji kama vile makasi, vibana na vyepo vingine ncha mbalimbali vimetapakaa kwenye meza hiyo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki au chumba cha upasuaji na kabati jeupe lililoinuliwa linaonekana kidogo.

Mgonjwa anahudumiwa kinywa chake na daktari wa meno ambaye amevaa glovu za zambarau. Kifaa kwa meno kinatumika ndani ya mdomo kikionyesha utaaluma wa matibabu ya kinywa. Nembo za mashirika mbalimbali kama Jubelee, NHIF zinaonekana chini vikiashiria huduma za afya.

Mtu anaonekana akipata huduma ya kusafisha meno kwa kutumia kifaa cha kupukuta. Daktari wa meno aliyevaa glavu za bluu anatumia brushi ndogo inayozunguka kusafisha meno ya juu. Meno inaonekana kuwa meupe na safi, yaliyoonyesha matokeo na utunzaji mzuri wa kinywa.

lile jobo la mungano Lililoonekana likiwa limewekwa kando ya kidogo cha meno kikiwa na mpini mrefu. Mandhari ya nyuma yenye rangi ya blue ya kuwatia nafsi wazi yanye utulivu. Mpangilio hii inaashiria nafsi muhimu wa afya na kinyana matibabu ya meno.

Watu wengi wamekusanyika karibu na jengo lililo bomoka wakionekana kulishughulikia uharibifu. Baadhi ya watu wamevaa jaketi za rangi ya chungwa yakionyesha kuwa wanatoa msaada. Madhari ya nyumba ina milima na anga lenye mawingu.

Gari jeupe lenye michoro nyeupe na nyeusi, imepakiwa nje, likiwa na taa nyekundu juu ya paa. Alama ya msalaba mwekundu unaonekana kwenye gari, upande wa gari hilo. Hili gari linaonekana kua tayari kutoa huduma za dharura kwa jamii.

Mtu mmoja anakitete ya kuzima moto unaouguza nyasi kavu shambani, moto mkali unatoa moshi nyingi kuonyesha kali iliovo. Nyasi kavu zina waka harak zikitishia eneo kubwa. eneo hili linaka kuwa eneo lenye ukame.

Kundi la wanawake wakiemo baadhi yao wamevalia mavazi kitamaduni wasimama karibu na mifugo mikubwa iliojaa bidhaa. Mifugo yanaonekana kuwa na msaada wa chakula au mahitaji mengine kama vile mahindi ya mafuta ya kupikia. Tukio hili linaweza kuwa utoaji wa msaada kwa jamii au Sherehe kwa sababu bidhaa zinatolewa kwa watu.

Watu wawili wanaoenekana wakitembea kwenye maji ya kahawia yaliyotwama ikifika magoti yao mbele ya nyumba. Miundo ya makaazi yamejengwa kwenye mabati na mbao ikiwa na nguo zilizotundikwa kukauka . Hali mafuriko yanaonekana kuwa mbaya ikiadhiri pakubwa makaazi haya.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji mengi yaliyotuama yakifunika ardhi. Boti iliyo na injini inaonekana ikielekea karibu nao, kuonyesha uwezekano wa usafiri wa majini. Hali inaashiria gari za mafuriko au eneo lenye maji mengi.

Watu watatu wamesimama mbele ya lori hilo, wawili wakiwa wamebeba mifuko ya chakula kama ishara ya msaada wanaotolewa, mifuko mingine ya misaada imepangwa chini karibu na lori ikisubiri kusafirishwa na kusambazwa kwa walengwa.

Mwanaume mmoja anatembea kwenye eneo la ardhi kavu lenye undongo mwekundu akiwa amezungukwa na kundi la mbuzi weupe. Mbuzi hawa wametawanyika kwenye eneo lote wakitafuta malisho machache yanayopatikana. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu ikionyesha mazingira ya ukame.

Chuma cha baharini chenye rangi nyeupe na buluu kinasafiri kwa kasi juu ya maji kikusukuma mawimbi madogo kando. Abiria kadhaa waliovaa fulana za kuokoa maisha za rangi ya chungwa wanaonekana ndani ya chombo hicho. Anga ya buluu yenye mawingu mepesi inamaliza mandhari hii ya utulivu wa majini.

watu wawili waliovaa fulana za kuokoa maisha zenye rangi ya Machungwa wanajitahidi katika uharibifu mkubwa wa maji tobe . Moja anashika kama huku mwingine akiwa ameinama majini akijaribu kuokoa kitu au mtu. Eneo hilo limefurika na takataka vikionyesha hatari mbaya ya maafa.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika nje, wengi wakiwa wameketi chini au kwenye viti, wakisikiliza kwa makini. Wajitoleaji wa lishe waliovalia fulana za maandishi, Nutrition Volunteer, wanazungumza na umati. Mazingira haya yanatokeza tukio la jumuia pengine lahusu elimu ya lishe au usambazaji wa msaada.

Katika mazingira ya nje, watu wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano ya kujikinga na maski, wakibeba mgonjwa kwenye machela. Wanaonekana kuwa wataalam wa afya wanashughulikia hali ya dharura, labda maambukizi au sumu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na sanamu za wanyama, zikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuwa linafanyika katika eneo kama bustani ya wanyama au hifadhi ya siri.

Picha tatu tofauti zimepangwa kwa mlalo. Zikionyesha athari ya mafuriko katika maeneo ya makazi. Katika picha ya kwanza, watu kadhaa wanatembea kwenye maji machafu yaliyotuama kati ya nyumba. Picha ya pili, inaonyesha mwanamke ameketi juu ya paa la nyumba yake, akionyesha kiwango cha maji huku picha ya tatu ikonyesha mtu akipiga makasia, kwenye mashua akipitia maji yaliyofurika karibu na nyumba.

Mandhari pana yenye milima mirefu na mabonde yenye kijani kibichi inaonekana chini ya anga la blue lenye mawingu meupe. Barabara inayojipinda inapita kati ya bonde hili ikionyesha umbali mrefu. Miti mingi imetandaa kote ikipamba mandhari asili.

Njia panda ya vumbi inajipinda kupitia ardhi iliyo wazi, ikiacha nyayo za magari. Upande mmoja wa eneo hili umepambwa na misitu minene ya miti mirefu. Jua linawaka juu angani likituma mwanga hafifu kwenye mandhari yote.

Taka zimetapakaa juu ya pipa la rangi nyeusi, taka zimejaa kupita kiasi. Kuna kifuniko cha plastiki kimefungwa karibu na pipa, huku kuta za matofali na mimea michache zikiwa nyuma. Hili linaonekana kuwa eneo la kukusanyia taka. Taka hizo hazijawekwa vizuri, jambo linaloweza kuharibu mazingira au kusababisha bwala la taka.

Maabara au chumba cha utafiti kinaonekana kikiwa kimepangwa vizuri, huku vifaa vya kisasa vikionekana. Mtatfiti mmoja akiwa amevalia koti jeupe la maabara amejishughulisha na kazi kwenye kompyuta karibu na friji kubwa. Viti viwili vyeupe viko karibu na meza za kazi zikitoa nafasi ya kuketi kwa wataalam wengine.

Kiti cha magurudumu chenye rangi ya buluu na fremu ya chuma kinasimama mbele, kikiwa kimeegemea ukuta wa kijani kibichi. Karibu yake kuna tandikio mbili za wagonjwa, moja likiwa ya kijivu iliyochakaa na ingine ikiwa nyeupe. Zote zikiwa na magurudumu.

Mgonjwa amelala kitandani na mguu wake unaonekana ukiwa umefungwa vifaa vya matibabu, ikiwemo fremu ya chuma ya nje. Kifaa cha matibabu aina ya prota kimeunganishwa kwenye miguu kuashiria matibabu yanayoendelea. Mkono wa mtu anayevalia koti jeupe unaonyesha uwepo wa mtaalamu wa afya.

Darubini ya kisasa imewekwa kwenye meza ya maabara ikiwa imezungukwa na vifaa vingine vya kisayansi. Kifaa kubwa cha bluu na nyeupe, inaonekana nyuma ya darubini, labda ni mashine ya kupima au kifaa kingine cha maabara. Chupa ndogo ya rangi ya kahawia, na chupa nyingine za majaribio zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza.

Mwanaume aliyeva shati jeupe na suruali nyeupe anasimama karibu na kifaa cha matibabu chenye magurudumu na hitikapo kidogo. Sakafu ina vigae vyepesi vyenye muundo na vifaa vingine vya hospitali vinaonekana nyuma ikiwa pamoja na kitanda cha mtoto mchanga au meza ya uchunguzi. Mtu mwingine anaonekana kwa miguu yake pekee amevaa viatu vya rangi ya mchanga.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinaonyesha usomaji wa data muhimu. Skrini inatoa taarifa kuhusu unyevu, hali joto ya hewa, hali joto ya ngozi pamoja na uzito wa mgonjwa. Pia kina tarehe na saa ikionyesha kuwa ni kifaa cha ufuatiliaji wa wagonjwa.

Kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye uso wa rangi hafifu vikiwemo mashine ya homon , nebulaizer na kifaa cha kupima shinikizo la damu. Nyuma kuna bango la blue lenye maandishi meupe, likiongeza rangi kwenye mazingira. Hii inaashiria mazingira ya huduma ya afya au matumizi ya vifaa hivi nyumbani kwa dhumuni ya kiafya.

Kuna mashini ya kisasa ya kulelea watoto wachanga ikijulikana kama infant incubaor iliowekewa mahali pa huduma za afya, sehemu ya juu ina kifaa cha uwazi kinacho weza kumpa mtoto mazingira ya salama na enye joto, Paneli ya kutibidi enye namba zinazoangaa na vifungo linalohusu mrekebisho ya hali joto na unyefu nyefu.

Kifaa kikubwa cha matibabu kinachofanana na mashine ya eksirei au citi-scan kimesimama katika chumba chenye ukuta za rangi isiyokolea. Viunganishi mbalimbali ya nyaya na mikono yakiwa yamejipinda kuzunguka kifaa hicho kuashiria utendaji wake wa tata. Mlango wa rangi nyeupe unaonekana upande wa kulia ikipendekeza kuwa kifaa hicho kiko katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Meza ya ofisi imepangwa kwa vifaa mbalimbali vya kazi ikiwemo kompyuta na vifaa vyake. Skrini ya kompyuta ina taswira ya mifupa ikielekeza kuwa kazi inayofanywa hapa inahusiana na fani ya tiba au radiolojia. Droo za meza, kabati ya kompyuta zinaongezea nafasi ya kuhifadhi vitu na ukuta wa blue wa nyuma unakamilisha mazingira ya kazi.

Mwanamke alie valia mavazi za hosipitali ameketi chini akishika kichwa chake kwa mikono alio valia glovu. Barakoa yake imeshushwa chini akionyesha uso wenye huzuni na uchovu. Mwangaza wa jua ume anguka sehemu ya mwili wake ukaeka sehemu nyingi kwenye kivuli.

Watu wawili wanaonekana kuwa mtu mzima na mtoto umesimama kwa mgongo na kutazama nyumba kubwa la makazi duni, wanasimama mlima wa taka chafu huku nyumba zilizojengwa na mabati yanaonekana ziimesongamano chini, Hali halisi inaashiria changamoto za maisha katika makazi hayo.

Mwanamume amepiga magoti na uso wake ameufunika kwa mikono yake, akishikia cha kanisa chenye rangi ya machungwa. Bibilia imewekwa mbele yake ikiwa wazi na imefunguliwa, huku miwani yake ikiwa imewekwa juu yake. Makala huu unaonyesha ibada ya kina au tafakari ya kibinafsi katika mazingira ya ibada.

Chupa zetu kubwa cheupe chenye jina yake Betamol paracetamol tablets BP kimekaa juu ya meza nyeupe, kikiwa na maandishi mekundu na meusi. Maandishi kwenye kopo yanaeleza maelekezo ya matumizi, kuhifadhi na pia yanaonyesha kuwa kuna vidonge elfu moja licha ya habari hiyo. Tarehe ya kuisha muda wake ni tarehe saba, mwaka wa ishirini.

Bidhaa ya dawa iitwayo Fenbid gel yenye ibuprofen inaonyeshwa ikiwa na maudhui ya one hundred grams . Gel hii inatumika kupunguza maumivu na uvimbe unaohusiana na maumivu ya mgongo, misuli, mchambuko na majeraha ya michezo, matatizo ya nerve . Pia hii ni lebo nyekundu inayosomeka, important safety information .

Kopo la dawa la Ibuflam suspension lenye viambato vya ibuprofen na paracetamol linapatikana. Maelekezo muhimu kuhusu matumizi ya hifadhi ya dawa hiyo yameandikwa upande wa kopo. Pia taarifa za mtengenezaji na msambazaji kutoka Kenya zimefumbatwa.

Mtoto mchanga anapatiwa chanjo ya mdomo na mhudumu wa afya mwenye glavu. Mama akiwa amevaa barakoa, anamshikia mtoto wake uangalifu wakati wa zoezi hili. Utaratibu umuhimu unaosaidia kulinda afya ya mtoto

Mkono wa mtu mzima unamsha mtoto tembe ya blue mdomoni. Mtoto anafumbua mdomo wake kupokea tembe, akionekana kushiriki kikamilifu. Tukio hili linaondokeza utoaji wa dawa au virutubisho muhimu kwa afya ya mtoto , kwa maisha yake.

Mtoto mchanga analishwa dawa na mtu mzima akiwa amembeba kwa uangalifu. Dawa hii inawekwa njia ya matone, ikielekezwa mdomoni wa mtoto. Taswira hii inatoa hisia ya utunzaji ya matibabu muhimu yaliyowekwa kwa mtoto.

Binti mdogo anapokea matone kutoka kwa mkono wa mtu mzima. Akiwa amenyanyua kichwa chake juu nguo zenye rangi ya gavu zinaonekana zikivaliwa na wanaomhudumia zaionyesha utamaduni wa eneo hilo likiwa linashiria kampeni ya afya uchajo unaopadelea katika jamii.

Mtoto amevaa barakoa akitumia kifaa cha kuna mikono chenye rangi ya kijani na buluu mwanamke mwingine aliyevaa barakoa anasimama karibu naye akionekana akimsaidia au kusubiri zamu yake ,kifaa hicho kinaonekana kuwa kituo cha kunawa mikono kilichowekwa hadharani labda kama sehemu ya juhudi za usafi.

Mtoto amelala kitandani akiwa na bandeji kichwani na bomba la pua. Mtu mzima anamshika mkono mtoto huyo akionyesha upendo na faraja. Uso wa mtoto unaonekana kuelekea upande mmoja, akiwa na macho yaliyochoka lakini anayoangalia mbali. Mtoto huyo anakaa kuwa alikuwa kwa ajali ama alikuwa kwenye.

Kuna mtu mzima anawekea alama ya wino kidole cha mtoto. Wino wa zambarau umepakwa kwenye kucha ya kidole huku ncha ya kalamu ikiwa karibu na kidole gumba. Tokeo hili linadokeza umuhimu wa kushiriki katika zoezi fulani pengine la chanjo au usajili.

Mtoto mchanga amelazwa akiwa amefunikwa blanketi jeupe lenye pindo. Ana bomba la oksijeni puani na bendi ya hospitali mkononi, huku kipima joto na kifaa kingine cha matibabu vikiwa karibu naye. Hali yanapendekeza mtoto anapokea uangalizi maalum ya kimatibabu.

Mtoto mchanga amelala kwenye blanketi laini lenye rangi ya waridi na buluu. Mtu mzima ambaye mikono yake inatambuliwa, anamtunza kwa uangalifu mtoto huyu. Mazingira yanadokeza kuwa mtoto huyo yuko hospitalini au kituo cha afya akipokea huduma muhimu.

Mwendesha baiskeli ameketi chini kando ya baiskeli yake iliyoanguka akionekana kupumzika. Amevaa kofia ngumu ya kujikinga na vile vile vifaa vingine vya usalama kwenye magoti na mikono. Eneo lenye mawe na udongo linaonekana nyuma yake likiashiria njia yenye ugumu.

Mkono mmoja umevalia glavu nyeusi na dondi huku mwingine umeshikilia kifundo cha mkono kilichofungwa bendeji. Kuna majeraha yanayoonekana wazi, yenye damu kwenye makuchani ya mkono usio na glavu. Hali hii inadokeza kuwa mtu amepitia mapambano, au mazoezi makali ya dondi.

Mchezaji wa mchezo ameketi chini ya uwanjani, akishughulikia mguu wake unaonekana kupata maumivu. Mtu mwingine anamwagia dawa au kumpaka mafuta kwenye eneo lililoadhirika. Vifaa vya huduma vya kwanza ya michezo mingine vimepangwa karibu nao, vikidokeza umuhimu wa utunzaji wa haraka wa kuumia.

Kifaa kikubwa cha mazoezi ya uzito kimepachikwa kwa ustadi, kikiwa na pau na sahani za kunyanyua. Kiti kimefungwa katikati kikiwa tayari kwa matumizi ya kufanya mazoezi na miguu au kifua. Mpangilio huu unaashiria mashine maalum kwa ajili ya mazoezi ya kujenga misuli mwilini.

Uwanjani, wachezaji wawili wa raga wamefunga miguu wakati wa mechi kali. Huku mchezaji mmoja amezungukwa na duara jekundu ikizizitisha hali ya hatari au jeraha linalowezekana. Mwamuzi amesimama karibu akifuatilia kwa umakini shughuli inayoendelea.

Mkono wa mtu mzee, huku kucha zake zikionekana kama zimekatizwa na kucha nne zikuwa fupi na moja ikuwa ndefu. Ngozi ya mkono una onekana kuwa na mikunjo na mishipe unao jitokeza. Huu ni mkono wa mtu ambaye amefanya kazi ngumu maishani mwake au kuonyesha dalili za uzee.

Mimea ya mahindi mirefu imesimama wima shambani, ikionyesha ukuaji wake. Majani yake marefu yanapunga kwa upepo huku baadhi yakiwa yameanza kukauka. Anga la buluu lenye limetanda juu, likiashiria hali ya hewa nzuri kwa mimea.

Mmea mkubwa wenye majani mabichi unachipuka vizuri huku katikati ya nyasi ndefu. Majani yake yanaonekana kuwa na vumbi kidogo huku miamba inaonekana mbali. Jua linang'azia eneo hilo likifanya mazingira yaonekane wazi.

Mmea wenye maua ya njano na majani mengi yanaonekana yakistawi. Baadhi ya matunda au mbegu za mimea huonekana zikiegemea kutoka kwenye matawi. Miti mingine inaonekana kwa umbali zikionyesha mazingira ya asili.

Ndizi nyingi ziliozokamaa zimeganda kwenye mti mmoja. Zikionyesha dalili ya kukaribia kuvunwa. Majani makubwa ya migomba imefunika sehemu kubwa ya anga huku jua likipenya kwa mwangaza mkali. Hali inatokeza kuwa shamba la migomba au bustani yenye migomba au mpangilio mwingine.

Eneo lenye mimea mingi linaonekana likiwa limejaa majani mabichi na miti mirefu. Mwangaza wa jua unapenya kupita majani ukiangazia baadhi ya sehemu. Mandhari haya yanaonyesha bustani yenye mimea inayoendelea kustawi.

Huu ni mtazamo wa karibu wa mimea mbali mbali inayostawi porini, ikiwemo majani marefu na vichaka vidogo. Jua inapenya kupitia majani ikiangazia baadhi ya sehemu za mimea. Mimea mingi inaonekana kusitawi vizuri ikionyesha taswira ya mazingiza ya asili yenye uhai.

Shamba lenye mimea mirefu na majani mengi lilejaa uhai. Katikati ya mimea, kuna mimea mrefu unaostawi na matunda au maua machanga. Gamba la bluu linaonekana kwa umbali likipambwa na mimea ya kijani kibichi

Mimea mirefu yenye majani mengi yanajaza sehemu kubwa ya eneo hili. Baadhi ya majani yamekauka au kubadilisha rangi kuashiria mazingira kame au kipindi cha ukame. Hasi ya picha inajumuisha miti mingine kwa umbali chini ya anga safi.